Duka la nguo. Duka la nguo la kisasa linauza nguo, viatu na bidhaa za urembo au mitindo kwa wateja maalum kama inavyoonekana. Kwa mfano, duka la nguo inaweza kuwa na mavazi ya kisasa yaliyopangwa vizuri kwenye rafu.

Duka la nguo. Duka la nguo la kisasa linauza nguo, viatu na bidhaa za urembo au mitindo kwa wateja maalu. Maduka haya hupatikana zaidi mijini na huwa na bidhaa za kipekee na huduma nzuri kwa wateja kama vile duka hili ina aina tofautitofauti ya vipuli.

Duka la nguo na urembo linalouza mavazi, viatu, mikoba na bidhaa za mitindo kwa wateja kama vile twaweza kuona nguo na bidhaa mbalimbali za mitindo zinazopangwa vizuri kwa wateja kuchagua.

Duka la nguo la kisasa. Duka la nguo la kisasa ni aina ya duka ambalo linauza bidhaa kama vile nguo, viatu na mapambo ya aina tofauti tofauti kama vile inavyoonekana. Maduka haya mara mingi hupangwa vizuri na yana bidhaa za kipekee na kisasa na huvutia wateja wanaopenda mitindo na ubora.

Duka la urembo. Kama vile tunaweza kuona kuna miwani ya aina mbalimbali kwenye stendi ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana kwenye duka hili la urembo.

Duka la nguo na urembo, linalouza mavazi na bidhaa za mitindo, mara nyingi ikiwa na viatu vya kipekee au vya kisasa kama vile tunaweza kuona duka la nguo mbalimbali na rangi tofauti zikiwa zimepangwa vizuri.

Duka la nguo. Duka la nguo ni duka ambalo linauza mavazi ya kisasa, vitu au bidhaa za kipekee. Kama inavyoonekana kwenye picha duka la nguo mara nyingi hupendeza kwa mpangilio wa bidhaa, na hutumia picha nzuri kuvutia wateja, zikiuza nguo za mitindo.

Duka la nguo na urembo. Kwenye duka hili kuna aina ya viatu, aina ya sweta, aina ya nguo tofauti tofauti na pia tunaweza kuona kuna mwigo ambao amevalishwa nguo rembo.

Tuko kwenye duka la urembo na nguo kwa kuwa humu ndani kuna aina tofauti tofauti za nguo mikufu na hata kweli viatu kwa kuwa pia kuna mwigo ambao ameweza kuvalishwa kofia na anapendeza.

Duka la nguo na urembo. Kwenye hili duka kuna aina tofauti tofauti za mavazi ambazo zinauzwa kwenye duka hili na ukitabasamu vyema pia kuna aina ya mikoba, aina ya plastiki humu ndani.

Naweza kuona mbele yako kuna aina ya mikoba ambazo zinapendeza Mikoba ambazo pia zimewekwa kwa niaba ya kuuzwa. Hizi mikoba zina aina tofauti tofauti za rangi kama vile nyeusi, nyeupe. Na bado ukiangalia vyema kuna aina ya kiatu ambayo ni nyeupe. Na ukitabasamu vyema pia kuna aina ya mikufu ambazo zinapendeza na unaweza sema kuwa zinauzwa.

Duka la nguo na urembo. Kwenye duka hili tunaweza kuona kuna aina tofauti tofauti ya mavazi kama vile kuna t-shirt na pia ukiangalia vyema unaona kuna aina ya long'i .

Soko la magari. Soko la magari ni mahali ambapo magari mapya na ya zamani yanaponunuliwa na kuuzwa kwa pamoja hasa siku za jumapili katika wizara la Jamhuri Nairobi. Wauzaji na wanunuzi hukutana moja kwa moja wakiona magari mengi tofauti, kuzungumza bei na hata kufanya majaribio ya kuendesha kabla ya kununua.

Soko la wazi la magari, ambapo watu huuza na kununua magari mapya na ya mitumba kama inavyoonekana. Magari aina zote huwekwa sokoni na mtu yeyote anaweza kuuza au kununua. Unachohitaji ni kulipa ada ndogo na kuweka gari lako sokoni.

Soko maalum la magari ambapo watu huuza na kununua magari mapya na ya mitumba kama inavyoonekana. Mfano mzuri ni soko la magari la Jamhuri Nairobi ambapo kila Jumapili magari aina zozote huuzwa sokoni. Wateja wanaweza kuchagua, kujadiliana bei na hata kubadilisha magari.

Soko la magari. Ni soko maalum ambapo magari kama hili kwenye picha huuzwa na kununuliwa kwa pamoja mara nyingi kwenye maeneo wazi kama jamhuri Park Nairobi. Hapo wauzaji huleta magari yao. Wanunuzi huja kuona, kuulizia bei na kufanya majaribio kabla ya kufanya maamuzi.

Soko maalum ambapo magari mapya na mitumba huuzwa na kununuliwa kwa urahisi. Kwa kawaida magari huonyeshwa kwenye uwanja maalum kama vile jamhuri show grounds Nairobi kila jumapili na wateja wanaweza kuyaangalia na kufanya mazungumzo ya bei moja kwa moja na wauzaji.

Soko la magari ambapo magari mapywa na yaliyotumika huuzwa na kununuliwa. Wauzaji hulipa ada ndogo kuonyesha magari yao na wanunuzi huingia bure au kwa ada ndogo kuona na kununua magari.

Soko la magari ambapo gari hili kwenye picha huuzwa na kununuliwa kwa pamoja mara nyingi kwenye maeneo wazi. Watu huleta magari au kama hii matatu wanunuazi hhuja kuona, ulizia bei na kufanya jaribio kabla kununua.

Mahali ambapo magari yanauzwa hasa magari yaliyotumika Mombasa. Ina masoko mengi ya magari na biashara hii imekuwa muhimu sana kwa uchumi wa eneo hilo.

Ukiangalia vyema hapa mbele kuna gari, gari ambalo limefunguliwa milango. Humu ndani unaweza kuona kuna viti aina tofauti tofauti ya baadhi ya vitu ambazo hupatikana ndani ya gari kama vile vioo, kuna dirisha na kadhalika.

Soko la magari mbele yako kuna aina la gari limeweza kufunguliwa na tunaeza sema gari hili liko kwenye orodha ya kuuzwa ndio maana linafanywa utafiti kujulikana kama lina shida lolote.

Soko la magari. Hapa tuna aina la gari ya Hilux, ambalo limeegeshwa kwenye uwanja. Hapo nyuma kuna mwanamume amesimama na humu kando kando kuna miti tofauti tofauti.

Kuna aina ya gari inaitwa tuktuk mbele yako ambalo huweza kuwa na miguu tatu na linaweza kuwa limeegeshwa kwenye kichaka, hapa kando limefunikwa na matawi na limesimama juu ya nyasi.

Soko la magari. Mbele yako kuna aina la gari imeweza kufunguliwa milango na kwa kuwa gari hili linapendeza na humu ndani vifaa ambavyo viko ndani vina rangi tofautitofauti kwa kuwa tunaweza kuona lina rangi nyeusi na rangi tofauti kama vile nyekundu na kadhalika.

Soko ni mahali ambapo watu huuza na kununua bidhaa kama matunda, mboga, viazi na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Kama vile tunaweza kuona nchini Kenya kuna nyanya, tango, ndimu, viazi na mboga zingine zikiwa zimepangwa kwa kuuzwa.

Soko. Soko ni sehemu ambapo watu huuza na kununua bidhaa mbalimbali kama vile chakula, matunda, viatu na miwani ya jua. Twawezakuona pia kuna wauzaji na wanunuzi na kuna baadhi hizo pia tunawezakuona parachchi na hata pia limau.

Soko ni mahali ambapo watu huuza na kunua bidhaa kama vyakula, maua, mavazi na vitu vingine vya matumizi za kila siku. Kama vile tunaweza kuona maua safi, mfano wa bidhaa zinazopatikana na kuuzwa kwenye masoko.

Soko ni mahali amapo watu huja kununua na kuuza bidhaa mbalimbali kama matunda, nguo, viazi na samaki. Kama inavyoonekana, soko kuna wauzaji na wanunuzi wengi, kelele, rangi nyingi na harufu za vyakula na bidhaa tofauti.

Soko. Soko ni mahali ambapo watu hukutana kununua na kuuza bidhaa kama vile vyakula, nguo, maua na bidhaa za mikono, kama vile tunaweza kuona vibanda vingi, bidhaa mbalimbali na watu wakifanya biashara.

Soko, mahali ambapo watu huuza na kununua bidhaa kama chakula, nguo, maua, na vitu vingine vya matumizi ya kila siku. Kama vile twaweza kuona soko la bidhaa mbalimbali, ambapo watu wanauza na kununua mikoba, vikapu, na vitu vya sanaa.

Soko, ni sehemu ambayo watu huuza na kununua bidhaa kama vyakula, matunda, mboga na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku kama vile tunaeza sema soko kubwa la kuuza vitunguu ambalo wanbiashara na wateja wanakutana kufanya biashara.

Soko, ni mahali ambapo watu huuza na kununua bidhaa kama vyakula, nguo, viatu na vitu vingine mbalimbali, kama vile tunaweza kuona viatu, ambazo zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuchagua na kununua.

Soko, kwenye soko hili tunaona kuna aina ya vitu tofauti tofauti ambazo zinaeza kuuzwa kama vile kuna pilau masala, majani chai na baadhi ya manukato, pia vyakula.

Soko kwenye soko hili kuna aina baadhi ya vyakula ambavyo vimetandazwa chini na tunaeza kuona kuna wauzaji na wanunuzaji ambao wanafanya biashara.

Mali isiyohamishika. Ni huduma inayohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba, ardhi, majengo na ofisi.

Huduma za mali isiyohamishika. Ni huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa nyumba, viwanja au majengo kama vile tunaweza kuonyeshwa jengo lenye mabango ya upangishaji mfano wa huduma hizi.

Huduma za mali isiyohamishika. Ni huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba, viwanja au majengo kama vile tunaweza kuona jiko la kisasa ndani ya nyumba, mfano wa mali isiyohamishika inayoweza kuuzwa au kupangishwa.

Huduma za mali isiyohamishika. Ni huduma zinazohusiana na kuuza, kununua au kupanga ardhi, viwanja na majengo kama inavyoonekana kujificha. Tunaeza kuona vibango la kuuza viwanja, sehemu muhimu ya huduma hizi.

Huduma za mali isiyohamishika, ni huduma zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, upangishaji na usimamizi wa manyumba, viwanja au majengo.

Huduma za mali isiyohamishika ni huduma zinazosaidia watu kununua, kuuza au kukodisha nyumba, viwanja na majengo. Kupitia picha hiyo huduma hizi zinaweza kujumuisha.

Mali isiyohamishika ni aina ya shamba limejengwa nyumba za kisasa. Ukitabasamu vyema kuna majengo tofauti tofauti. Kwa kweli twaweza sema yanapendeza na yana muundo tofauti tofauti. Kwa kuwa yamejengwa ili watu waweze kuishi humu ndani.

Maduka makubwa kwa kiswahili ni duka kubwa lenye bidhaa nyingi kama chakula, vinywaji, vifaa vya nyumba na bidhaa za kibinafsi, kama inavyoonekama quickmart , zina rafu ndefu zilizojaa bidhaa, troli za kununulia na sehemu za malipo za kisasa.

Duka kubwa, ni duka la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji, vifaa vya nyumba na bidhaa za kibinafsi kama inavyoonekana. Mfano naivas, ni duka lenye rafu ndefu bidhaa nyingi tofauti na sehemu za malipo za kisasa. Vinavyorahisisha wanunuzi na wateja wengi wa wakati mmoja.

Maduka makubwa, ni duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbali mbali kama vyakula, vinywaji, vifaa vya nyumba na bidhaa kibinafsi kama unavyoona kwenye picha.

Duka kubwa. Ni aina ya duka ambayo inauza bidhaa mbalimbali kama vyakula, matunda, vinywaji na bidhaa za nyumbani kwa wateja kujichagulia kama vile twaweza kuona sehemu ya matunda na bidhaa nyingi ndani ya duka kubwa ambayo wateja huingia kuchagua wanachotaka.

Duka kubwa. Ni duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali kama vinywaji, vyakula na vitu vya nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri na wateja wanaweza kuchagua wanachotaka na kulipa sehemu ya malipo.

Tuko kwenye duka kubwa humu ndani kuna baadhi ya vitu zinauzwa za aina tofauti tofauti. Humu ndani pia kuna mwanaume ameweza kusimama na kwangalia upande wa kulia. Humu chini pia kuna mwanamke ameweza kuinama akitafuta vitu ambazo anataka kununua.

Duka kuu, humu ndani tuko kwenye sehemu ya friji kwa kuwa kwenye hili friji unaweza kuona kuna aina tofauti tofauti ya vyakula kama vile vitunguu, nyanya na kadhalika.

Duka kuu, kwenye hili duka kuu tunaonyeshwa sehemu ya matunda ambao tuna matunda aina tofauti tofauti kama vile mananasi, parachichi na kadhalika.